Ofisi kubwa ya benki yenye bango kubwa lililoandikwa benki ya ushirika inayotoa huduma za kibenki kama vile, kutoa na kuhifadhi pesa.

Mfanyakazi wa benki alievaa fulana ya rangi nyekundu, akitangaza na kunadi sifa za huduma za kibenki, zinazotolewa na benki yake yenye jina la "absa".

Tangazo la benki lenye picha ya mnyama aina ya pundamilia na maandishi tofauti tofauti, kama vile karibu "Standards Chatter", fungua akaunti ya benki, endeleza maombi, mahali pamoja na msaada.

Picha ya tangazo la benki likimuonyesha kijana anayetumia mashine ya kiautomatiki ya kutoa pesa. Juu yake kuna maandishi yanayosema. "Tumia huduma zetu za kibenki ili uzidi kuendelea, pamoja na KCB".

Tangazo la huduma ya kibenki lenye rangi nyekundu, na maandishi kama vile: "Benki ya Usawa, pamoja na pata uhuru wa kibenki katika simu yako", muda wowote, mahala popote.

Magari meupe mazuri, yenye rangi na muonekano wa kufanana, yakiwa yamepangwa katika eneo maalumu, kwa ajili ya maonesho kwa wateja watakao kuja kununua.

Gari zuri jeupe likiwa katika uwanja maalumu uliopangwa magari mengine ya aina tofauti kwajili ya maonyesho ya kibiashara, ili kuvutia wateja watakao kuja kufanya manunuzi.

Duka kubwa na lililo la kisasa lenye magari ya aina tofauti, yenye rangi nyeusi yaliyowekwa kwa ajili ya maonyesho, ili kuvutia wateja kwa ajili ya manunuzi.

Duka kubwa la kisasa lenye magari ya aina tofautitofauti, yakiwa katika maonyesho, ili kuvutia wateja watakaokuja kuyanunua.

Magari matatu , ya rangi nyeusi, yakiwa ndani ya chumba kizuri kilichopambwa na picha za magari tofauti tofauti, kwa ajili ya uuzaji.

Duka kubwa la Hyundai lenye vioo vikubwa vinavyoonyesha magari yaliyomo ndani ili kuvutia wateja kwa ajili ya manunuzi.

Magari mengi ya kufanana, yote yakiwa na rangi nyeupe, yamepangiliwa katika mistari iliyonyooka, yakiwa tayari kwa ajili ya mauzo.

Kikapu kidogo cha rangi ya maluni pamoja na zipu kwa juu, kilichoandikwa 'fungu la kumi na sadaka'kinachotumika makanisani katika ibada za kila siku.

Duka la bidhaa za maziwa likiwa limejaa wateja wanaotabasamu, huku wakionyesha vikombe vikiwa vimejaa maziwa.

Mashine kubwa ya kiautomatiki ya uuzaji wa maziwa yenye rangi ya bluu na picha ya ng’ombe pamoja na maandishi tofauti kama vile maziwa bora, maziwa ATM na maziwa freshi.

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki, yenye rangi ya bluu, picha ya ng'ombe pamoja na maandishi kama vile "maziwa ya ATM", "maziwa", "maziwa freshi", na "maziwa kila siku".

Duka la bidhaa za maziwa lenye bango kubwa la rangi ya machungwa lililoandikwa “Tamu maziwa” pamoja na milango yenye picha ya watoto, wakiwa wanakunywa maziwa pamoja na ng’ombe.

Mashine kubwa ya kiautomatiki ya uuzaji wa maziwa yenye rangi ya bluu, picha ya ng’ombe pamoja na glasi ya maziwa na maandishi kama vile Baraka, maziwa "ATM" na maziwa ya shamba.

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki yenye rangi ya bluu, pamoja na picha ya mtoto akiwa anakunywa maziwa, na ng'ombe, na maandishi kama vile "Maziwa ATM", ikiwa ndani ya duka la bidhaa tofautitofauti.

Kijana aliyevaa shati la rangi ya zambarau, akiwa anatumia mashine ya kiautomatoki ya kuuza maziwa yenye rangi ya bluu na maandishi ya maziwa "ATM".

Kijana akiwa ndani ya duka dogo la uuzaji wa bidhaa za maziwa kwa kutumia mashine kubwa ya automatiki ya uuzaji wa maziwa, iliyoandikwa maneno tofauti kama vile "maziwa ATM" pamoja na picha ya ng'ombe.

Duka la bidhaa za maziwa, lenye mashine ya kiautomatiki ya kuuzia maziwa, pamoja na milango iliyopakwa rangi ya bluu, yenye maandishi kama vile, "maziwa freshi", pamoja na picha za maziwa na picha ya mwanamke akiwa anakunywa maziwa.

Bidhaa tofauti za maziwa kama vile maziwa mtindi, zikiwa zimepangwa katika rafu maalumu za rangi nyeupe, zenye bango lililoandikwa maziwa freshi.

Mwanaume aliyevaa shati ya rangi nyeupe, akiwa anatumia mashine ya kiautomatiki ya uuzaji wa maziwa ya rangi ya bluu kununua maziwa katika kikombe kidogo cheupe.

Duka la uuzaji wa bidhaa za maziwa, lenye milango ya rangi ya bluu pamoja na picha za chupa za maziwa pamoja na bango kubwa lilioandikwa maziwa ya mlima kenya bohari napicha za bidhaa za maziwa.

Mashine kubwa ya kiotomatiki ya uuzaji wa maziwa yenye picha ya ng'ombe pamoja na mtoto akinywa maziwa, na maandishi tofauti kama vile maziwa ATM, maziwa freshi pamoja na familia.

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa ya kiautomatiki, yenye rangi ya bluu, picha ya ng'ombe, maziwa pamoja na maandishi tofauti kama vile "tasmat maziwa ATM" pamoja na "maziwa freshi".

Muuza duka na bidhaa za maziwa aliyevaa koti la rangi nyeupe, amesimama mbele ya duka lililoandikwa maandishi tofauti kama vile losiana maziwa (ATM) maziwa yaliyotayali kunywa pamoja na mchoro wa ngómbe.

Duka dogo la rangi ya bluu lenye kuuza bidhaa za maziwa, likiwa na bango kubwa lilioandikwa, maziwa yaliyobarikiwa, maziwa freshi, ugali, keki na mayai, pamoja na picha tofauti tofauti ya maziwa pamoja na mayai.

Muuzaji wa duka la bidhaa za maziwa akiwa ndani ya duka lake lenye rangi ya bluu na maandishi tofauti kama vile: bidhaa za maziwa za duka la mama, maziwa, watu wenye furaha, chakula cha furaha.

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki yenye rangi ya bluu pamoja na picha ya ng'ombe na glasi ya maziwa, ikiwa pembeni ya mashine nyingine, pamoja na jokofu la vinywaji.

Wateja wakiwa katika duka la bidhaa za maziwa wakiwa wameegemea rafu iliofunikwa na kioo, huku wakinunua bidhaa tofauti kama vile maziwa na siagi.

Mashine kubwa ya kiautomatiki ya uuzaji wa maziwa, yenye rangi ya bluu, picha ya maziwa na ng'ombe pamoja na maandishi tofauti kama vile "maziwa bora ATM" pamoja na "Maziwa Fresh".

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki, yenye rangi ya bluu, picha ya ng'ombe, pamoja na maandishi kama vile ''maziwa ATM'', ''maziwa freshi'', ''maziwa safi na nafuu''.

Duka dogo la rangi ya bluu lenye mashine ya kiautomatiki ya kuuzia maziwa pamoja na picha ya bidhaa tofautitofauti za maziwa, mayai, ng'ombe pamoja na mikate.

Muuzaji wa bidhaa za maziwa akiwa ndani ya duka la rangi ya bluu, lenye maandishi tofauti kama vile maziwa freshi, maziwa mala, mayai, pamoja na maziwa mtindi.

Mteja aliyevaa koti la rangi ya bluu akitumia mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki, yenye picha ya ng'ombe pamoja na glasi ya maziwa na maandishi kama vile: bidhaa za maziwa, shamba la Eden, maziwa freshi, bei poa.

Kijana aliye vaa furana ya kijani pamoja na suruali ya kahawia, Akifanya manunuzi katika duka la bidhaa za maziwa lililo andikwa maziwa amata lenye milango meupe iliyo na mchoro wa ng'ombe.

Wateja wakisubiri huduma, katika duka lenye milango ya rangi ya bluu la uuzaji wa bidhaa za maziwa, lililoandikwa maziwa pamoja na baa ya maziwa.

Mahine kubwa ya kiautomatiki yenye rangi ya bluu na picha ya ngo'mbe pamoja na grasi ya maziwa iliyoandikwa maneno kama vile Maziwa Atm ikiwa karibu na mashine nyingine ndogo ya automatiki ya uuzaji wa saladi.

Wateja wakiwa wamepanga mstari ili kutumia mashine kubwa, ya uuzaji wa maziwa kautomatiki, yenye rangi ya kijani, pamoja na mchoro wa ng'ombe.

Wateja wawili mmoja akiwa ameshika kikombe cha maziwa wakiwa katika duka la uuzaji wa bidhaa za maziwa lenye milango ya rangi ya bluu pamoja na picha ya dumu la maji.

Vijana watatu wakiwa karibu na mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki yenye rangi ya bluu, picha ya maziwa, ng'ombe pamoja na maadhishi kama vile "maziwa ATM".

Mashine kubwa ya kiautomatiki ya kuuza maziwa yenye rangi ya bluu picha ya ng'ombe, pamoja na kuandika maneno kama vile maziwa "ATM" kunywa maziwa freshi na matamu kutoka kalari.

Mwanaume aliye vaa koti la rangi nyeupe, akitumia mashine ya automatiki ya uuzaji wa maziwa, yenye rangi nyeupe, picha ya ng'ombe, mtoto anaye kunywa maziwa pamoja na maandishi kama vile 'MAZIWA ATM' .

Wateja wakitumia mashine kubwa ya kiautomatiki ya kuuzia maziwa iliyoandikwa maziwa “ATM” iliyopo ndani ya duka dogo lililoandikwa, “Kieni bidhaa za maziwa”.

Mashine kubwa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki yenye rangi ya bluu, picha ya ng'ombe na mtoto pamoja na maandishi kama vile ''maziwa freshi ya shamba, maziwa bora na maziwa yaliyo tayari kwa ajili ya kunywa''.

Mashine kubwa ya kiautomatiki ya kuuza maziwa; yenye rangi ya bluu, na picha ya ng'ombe na watoto wakiwa wanakunywa maziwa, pamoja na maandishi kama vile "Brookside" maziwa "ATM" na maziwa kweli.

Mashine kubwa zenye kufanana za uuzaji wa maziwa kiautomatiki, zilizo na rangi ya bluu pamoja na kijani, picha ya ng'ombe, jagi la maziwa na maandishi kama vile "maziwa ATM".

Mashine yakiotomatiki ya kuuza maziwa ya rangi ya bluu, yenye picha ya ng'ombe pamoja na glasi ya maziwa, yenye maandishi kama vile; "maziwa freshi, tasmati maziwa ATM” ikiwa ndani ya duka kubwa.

Duka dogo lenye milango ya rangi ya kijani lenye maandishi ya "bidhaa za maziwa za kieni", na watu wawili waliosimama kandokando ya mashine ya kiaoutomatiki ya kuuza maziwa.

Muuzaji akiwa ameketi ndani ya duka la maziwa la mau juhudi lenye majokufu mawili meupe, milango meupe, iliyoandikwa maneno kama vile maziwa, maziwa freshi, mala, kahawa pamoja na duka la maziwa.

Mashine ya kisasa ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki, yenye rangi ya bluu na kupambwa na picha ya mtoto akiwa anakunywa maziwa pamoja na maandishi, kama vile; ubora na ufanisi, ahadi ATM, maziwa ATM na maziwa freshi.

Mashine kubwa ya rangi ya bluu, ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki, iliyopambwa na picha ya ng'ombe pamoja na maandishi kama vile maziwa lishe; na wakazi wa "embakasi" wanapenda bidhaa za maziwa ya "kanani".

Kijana akitumia mashine ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki yenye rangi ya bluu na picha ya ng'ombe ikiwa na maandishi, kama vile; maziwa freshi, maziwa freshi kila siku na maziwa ATM.

Binti alievaa koti jeusi akitumia mashine ya uuzaaji wa maziwa kiautomatiki ya tassmatt, iliyokuwa ya rangi ya bluu na yenye picha ya ngombe.

Duka la bidhaa za maziwa, lenye mlango na dirisha wa rangi ya bluu na ukuta wa rangi nyeupe; muuzaji akiwa ndani amevalia nguo nyeupe akipima maziwa, na mnunuzi akiwa nje anasubiria bidhaa yake.

Duka la bidhaa za maziwa liitwalo Ndumbuini lenye picha ya ng'ombe na milango ya rangi nyeupe likiwa wazi na kuhudumia wateja wake .

Mwanamke akitumia mashine ya uuzaji wa maziwa kiautomatiki, yenye rangi ya bluu pamoja na picha ya ng'ombe wawili juu yake.

Meza nzuri yenye umbo la mduara yenye nakshi tofauti tofauti na rangi ya kahawia, ikiwa tayari kwa ajili ya mauzo katika duka la samani.

Duka dogo lenye kuta za rangi ya bluu, linauza bidhaa tofauti za samani kama vile makabati, viti pamoja na masofa ya aina tofauti.

Duka kubwa la kisasa linye kuuza samani tofauti za kuvutia kama vile makochi, meza, viti, makabati pamoja na mapambo ya ndani.

Selemara wakiwa ndani ya karakana yao wakinyoosha mbao kwa kutumia mashine maalum, ili kutengeneza samani za aina tofauti kamavile vitanda, meza na makabati.

Stuli mbili za kufanana zenye rangi ya kahawia, zikiwa zimewekwa juu ya meza iliyo nzuri, zipo nje ya duka la samani kwa ajili ya mauzo.

Duka kubwa la kisasa lenye kuuza samani za aina tofauti za kuvutia kama vile makochi, viti, meza, pamoja na vitanda vya aina tofauti.

Duka kubwa la kisasa, lenye kuvutia linalouza samani tofauti kama vile: makochi, meza, viti, pamoja na makabati.

Seremala akifuta kiti cha rangi ya kijivu vilivyowekwa nje kwaajili ya maonyesho, ili kuvutia wateja watakao kuja kufanya manunuzi.

Duka zuri na la kisasa linalotumika kuuza samani mbalimbali kama vile; meza, viti, vitanda pamoja na mapambo mbalimbali ya ndani kama vile saa pamoja na vioo.

Samani mbalimbali za kuvutia na kupendeza, kama vile makochi na vitanda vya rangi tofautitofauti vikiwa katika duka kwaajili ya maonyesho ya kibiashara.

Meza nzuri yenye kioo pamoja na viti sita, vikiwa ndani ya duka zuri la samani linalouza bidhaa tofauti kama vile meza, viti na makabati.

Nyumba kubwa ya kisasa yenye kuuza samani za aina tofauti za kuvutia kama vile makochi, meza pamoja na mapambo ya ndani.

Mfanyakazi aliyevaa fulana ya rangi ya njano akiwa ndani ya duka kubwa na la kisasa, na uuzaji wa samani za aina tofauti za kuvutia kama vile makochi, vitanda, meza pamoja na viti.

Duka la kisasa na lakuvutia lenye kuuza samani tofauti kama vile meza, makochi, makabati pamoja na viti.

Makochi mazuri na yakuvutia yenye rangi nyeupe yaliowekwa nje ya duka la samani, kwa ajili ya maonyesho ya wateja watakaonunua.

Kochi zuri la rangi ya kijivu, likiwa pembezoni mwa barabara kwa ajili ya maonyesho ili kuvutia wateja watakao kuja kufanya manunuzi.

Seremala alievalia fulana ya rangi ya bluu, akiwa katika karakana yake akitengeneza samani tofauti kama vile, makochi, viti pamoja na makabati kwa ajili ya mauzo.

Duka kubwa la kisasa, lenye kuuza samani za aina tofauti pamoja na bidhaa za nyumbani, kama vile: makochi, meza, viti, makabati, majokofu pamoja na mapambo ya ndani.

Sofa zuri la rangi ya kijivu lenye mito mitatu yenye rangi tofauti tofauti, ikiwa katika maonyesho kwa lengo la kuvutia wanunuzi.

Kitanda kipya na kizuri cha rangi ya kahawia, godoro jeupe na mashuka ya aina na rangi tofauti tofauti juu yake pamoja na meza ndogo pembeni yake.

Samani nzuri za rangi ya kahawia kama vile meza, pamoja na kitanda katika karakana vikiwa tayari kwa ajili ya mauzo.

Wafanyakazi wawili waliovaa sare za rangi ya bluu, wakiwa mbele ya mapokezi ya hoteli yenye mandhari ya kuvutia na kupendeza.

Chumba kikubwa na cha kuvutia cha hoteli, chenye kitanda kizuri na kikubwa pamoja na samani zingine kama vile meza na viti.

Chumba kikubwa katika hoteli chenye madirisha makubwa pamoja na samani, huku wateja wakiwa wanakula vyakula tofautitofauti.

Wateja wengi wakiwa wanapishana katika maduka tofauti sokoni, yanayouza bidhaa za aina tofauti kama vile; nguo na bidhaa za ndani.

Muuzaji wa bidhaa za chakula akiwa katika kibanda chake sokoni, akiwa anauza tofauti kama vile karoti, ndizi pamoja na vitunguu kwa wanunuaji.

Wachuuzi wakiwa sokoni katika vibanda vyao wakiuza bidhaa tofauti kama vile maembe, machungwa, matufaa, matikiti maji, ndizi pamoja na vitunguu.

Wachunguzi wakiwa wamekaa katika vibanda vyao sokoni, vinavyo uza bidhaa mbalimbali kama vile maembe, ndizi pamoja na vitunguu, wakisubiria wateja.

Duka la kisasa na la kuvutia lililopo sokoni linalouza bidhaa tofauti za nyumbani kama vile sahani, masufuria pamoja na majagi.

Mchuuzi akiwa katika kibanda chake sokoni ,akiandaa bidhaa yake aina ya nyanya katika makundi tofauti tofauti yenye bei tofauti.

Soko zuri na la kisasa likiwa na wachuuzi wanaouza bidhaa za kisasa na kuandaa viungo mbalimbali, kama vile nyanya pamoja na karoti. Likiwa limepambwa na picha za matangazo mbalimbali.

Wachuuzi wakiwa sokoni katika vibanda vyao, wakiuza bidhaa mbalimbali za chakula, kama vile: maembe, machungwa, nyanya, ndizi, karoti, pamoja na viazi huku wanunuzi wakipika na kuchagua bidhaa za kununua.

Wateja sokoni wakinunua bidhaa tofauti za chakula kama vile maembe, ndizi, mapapai pamoja na maboga vilivyotandikwa chini ya miamvuli.

Wachuuzi wakiwa wamekaa chini sokoni wakiuza bidhaa zilizotandikwa chini, kama vile machungwa pamoja na vitunguu. Huku wanunuaji wakiwa wamesimama na kufanya manunuzi.

Wachuuzi sokoni wakiuza bidhaa tofauti walizopanga katika stuli, bidhaa hizo kama vile: ndizi, mihogo, pilipili pamoja na viazi.

Soko kubwa na la kisasa lenye kuuza bidhaa mbalimbali, kama vile nguo za aina tofauti pamoja na bidhaa za nyumbani; ambapo wauzaji wameketi katika vibanda vyao, huku wanunuzi wakiwa wanapita na kuchagua bidhaa.

Wachuuzi wakiwa sokoni katika vibanda vyao vilivyofunikwa na miamvuli wakiuza bidhaa mbalimbali za chakula kamavile: nyanya, karoti, mboga za majani, pamoja na ndizi

Soko kubwa na la kisasa, lenye wateja wengi linalo uza bidhaa za aina tofauti, kama vile bidhaa za nyumbani, pochi pamoja na mavazi.

Mazao ya chakula kama vile vitunguu, maboga, mahindi, pamoja na ndizi vikiwa vimepangwa chini sokoni kwaajili ya mauzo, ambapo wachuuzi na wanunuzi wakiwa wamesimama kando yake.

Mchuuzi wa bidhaa mbalimbali za chakula kama vile mananasi ,machungwa ,maembe ,ndizi ,matikitiki maji, nyanya pamoja na vitunguu akiwa amekaa sokoni akisubiri wateja .

Soko lililojawa na bidhaa mbalimbali ikiwemo: nyanya, machungwa, mayai pamoja na mboga za majani. Huku mchuuzi akiwa anamkabidhi mnunuzi mfuko wa bidhaa alizonunua.

Mchuuzi akiwa amesimama pembeni ya kibanda chake sokoni akiwa anauza bidhaa mbalimbali kama vile machungwa, matufaa, maembe, matikiti maji na ndizi.

Watu wawili wakiwa wananfanya miamala, kupitia kifaa kidogo kinachofanana na simu, na kuandikwa neno ''PESAPAL'' kinachotumika kutoa huduma ya miamala ya kifedha.

Mtumiaji wa simu, akitumia simu yake kwa ajili ya kufanya miamala ya kipesa katika kibanda maalumu, cha kutoa huduma za kifedha kilichoandikwa neno "Mpesa".

Duka dogo lenye rangi ya kijani la miamala ya simu, lililoandikwa "M-pesa" pamoja na wateja wakiwa nje wakisubiri huduma.

Nyumba nzuri ya makazi ya ghorofa yenye geti jeupe pamoja na bango lenye maandishi yanayosema, “ Inauzwa nyumba ya vyumba vitatu, pamoja na namba ya mawasiliano”.

Picha kubwa iliyoning'inizwa mbele ya nyumba yenye kuonesha tangazo la uuzaji wa mali pamoja na namba zinazotumika kwa ajili ya mawasiliano.

Ghorofa kubwa lenye rangi ya kahawia, madirisha ya chuma na kioo, likiwa tayari kwa ajili ya matumizi ya makazi ya binadamu.

Duka kubwa na la kisasa la uuzaji wa bidhaa mbalimbali, kama vile: bidhaa za nyumbani, nguo za aina tofauti kama fulana, suruali, mashati, pamoja na midoli ya aina tofauti.

Duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa za aina tofauti, kama vile makoti, yaliyoning'inizwa katika rafu za rangi nyeusi kwa ajili ya mauzo.

Duka kubwa la kisasa, linalouza nguo za aina tofauti, kama vile makoti, fulana, mashati, suruali pamoja na mabegi aina tofauti.

Duka kubwa la kisasa la uuzaji wa viatu, vilivyopangwa katika rafu maalumu za rangi ya kahawia, likiuza viatu vya aina tofauti vya wanaume na wanawake.

Duka kubwa na la kisasa, linalouza nguo tofautitofauti, kama vile mashati pamoja na suruali; huku likiwa na kibao kinachoonyesha punguzo la asilimia hamsini na tano.

Duka kubwa la kisasa linalojihusisha na uuzaji wa mavazi ya aina tofauti Kama vile; Mashati, Suruali Pamoja na fulana ikiwa na alama inayoonesha punguzo la bei la asilimia arobaini.

Duka kubwa na la kisasa la kuuzia nguo tofautitofauti, kama vile; suruali, mashati na fulana, yenye picha zenye kuonyesha punguzo la bei hadi asilimia arobaini.

Duka kubwa na la kisasa lenye kuuza vitu mbalimbali, katika rafu za rangi ya machungwa, kama vile: mafuta ya kujipaka, viatu, mabegi, pamoja na nguo.

Mwanamke aliyebeba mfuko mweupe akichagua bidhaa kutoka katika rafu yenye bidhaa za chakula kama vile; pilipili, matango, viazi pamoja na nyanya.

Duka kubwa na la kisasa lenye kuuza bidhaa tofauti kama vile mavazi ya watoto, mashati pamoja na viatu vilivyopangwa katika rafu za rangi nyeusi.

Duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali, kama vile: bidhaa za chakula, bidhaa za usafi binafsi, bidhaa za urembo, na kadhalika, huku wanunuaji wakiwa wanachagua bidhaa hizo kutoka katika rafu nyeupe.

Duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa tofauti lililopangwa katika rafu maalumu, bidhaa hizo ni kama vile viatu, nguo, pamoja na bidhaa za chakula.

Duka kubwa la kisasa lenye kuuza bidhaa tofautitofauti, na kutumia mashine za kisasa za kieletroniki, kutunza kumbukumbu za mauzo.

Duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa tofauti, kama vile biskuti na vitafunwa vilivypangwa katika rafu zilizo na rangi nyeupe.

Bidhaa za chakula za aina tofauti zilizowekwa ndani ya mifuko maalumu, zikiwa zimepangwa vizuri katika rafu nyeupe iliyopo ndani ya duka kubwa na la kisasa la bidhaa mbalimbali.

Mwanamke aliyevaa fulana ya rangi nyekundu, akinunua bidhaa kutoka katika rafu ya glasi, ndani ya duka kubwa la kisasa na kuzitia katika chombo maalumu.

Duka kubwa na lililo la kisasa, lenye bango kubwa lililoandikwa, matunda na mboga za majani. Lenye kuuza bidhaa kama vile, matikiti maji pamoja na mboga za majani.

Bidhaa za chakula kama vile sharubati na asali zikiwa zimepangwa katika raki nyeupe, ndani ya duka kubwa kwa ajili ya mauzo.

Duka kubwa lenye kuuza bidhaa za aina mbalimbali ikiwemo viatu, ndala za aina na rangi mbalimbali, mikanda, pamoja na pochi za wanawake.